Huu ni mfumo wa bustani ya wima unaonekana kua wa hydroponics , ulioumbwa kwa kutumia mabomba meupe yaliyopangwa wima. Mabomba haya yana matundu, ambapo mimea mbali mbali ya kijani, ikiwemo saladi na mimea mingine inakua. Mfumo huu umeekwa karibu na ukuta wa matofali, na pia kuna sehemu ya mbao inaonekana upande wa kushoto. Mimea inaonekana kustawi na kua na afya.

Huu ni mfumo wa bustani wima . Unaonekana kuwa mfumo wa hydroponiki au aeroponiki uliotengenezwa kwa kutumia bomba la maji. Mfumo huu una mashimo yaliyotobolewa kando ambapo mimea midogo yenye majani mabichi inakua. Mfumo umewekwa wima labda nje au karibu na dirisha na unaonekana kutumika kwa kilimo cha mboga au mimea mingine midogo.

Mwanamke anaonekana akichunguza mimea inayokuwa kwenye mfumo wa kilimo wa kisasa, labda bustani ya wima au chafu. Amevalia shati la miraba mirefu lenye rangi nyekundu na nyeupe. Mimea ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa na afya. Mandhari ni miundo ya chafu au mfumo wa kuoteshea mimea.

Mfumo wa hydroponic umeonyeshwa. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi, na baadhi yana rangi nyekundu kahawia ikionyesha aina tofauti za mimea. Zimepangwa kwa safu kwenye mabomba au mifereji nyeupe ambayo ni sehemu ya mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Nyuma ya mimea kuna tangi au chombo kikibwa cheupe, kinachoweza kuwa hifadhi ya maji au lishe ya mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo ukionyesha saladi iliyopandwa kwenye mabomba meupe ikiwa na majani mabichi yenye afya. Mabomba hayo yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji na virutubisho huku mimea ikikua vizuri.

Huu ni mkusanyiko wa ng'ombe wa maziwa, wakiwa wamefungwa kwenye vizimba vya chuma. Baadhi ya ng'ombe wana rangi nyeusi na nyeupe, huku wengine wakiwa na rangi ya kahawia na madoa meupe. Wamefungwa ndani ya zizi lenye sakafu ya udongo au nyasi, na baadhi yao wamelala chini. Kila ng'ombe anaonekana kuwa ana lebo ya sikio yenye namba au kitambulisho kingine.

Hii ni kubwa na lina mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu na nadhifu, mboga hizi zinaonekana kua ni kabichi au aina ngine ya mboga yenye majani makubwa zikikua kwa wingi ya kuunda mandhari ya kilimo yenye kuvutia.

Hili ni shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi, pengine mahindi au mimea mingine ya nafaka, iliyopangwa kwa safu ndefu zinazonyooka. Safu hizi zinaonekana kuenea mbali sana, zikitengeneza hisia ya kina na mtazamo unaoelekea kwenye upeo wa macho. Mimea inaonekana yenye afya na imejaa uhai, ikiashiria ukuaji mzuri.

Shamba hili linaonyesha safu ndefu za mimea kabichi au mboga nyingine zenye majani makubwa zikipandwa kwa mpangilio. Majani ya mimea hiyo yana rangi ya kijani kibichi iliyokolea na baadhi yanaonekana kuwa na rangi ya zambarau kidogo. Mimea hiyo imepandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia na kuna mstari iliyopangwa vizuri inaonyesha safu za upandaji.

Huu ni mtazamo wa chafu kubwa yenye umbo la handaki iliyojengwa karibu na mlima au kilima. Eneo jirani linaonekana kuwa na mimea michache na udongo wazi, huku anga likiwa na mawingu meupe na bluu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ukionyesha matone ya maji yakitoka kwenye chupa ndogo ya umwagiliaji uliyounganishwa na bomba. Maji yanadondoka kuelekea kwenye udongo wenye unyevunyevu na mimea yenye majani mabichi. Yanaashiria mfumo bora wa umwagiliaji mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa kwenye safu ndefu kwenye udongo uliotayarishwa yakifuatilia mimea au mistari ya kupanda. Kuna mabomba makuu meupe na vinuganishi vya rangi tofauti vinavyounganisha mfumo wote kuonyesha jinsi maji yatasambazwa kwa ufanisi kwa kila mmea. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo.

Mimea michanga imepandwa kwa safu ndefu kwenye ardhi yenye rangi ya udongo ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone na bomba nyeusi inayopita kando ya safu ya mimea. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ukuaji ikiwezekana ni miche. Ardhi imetayarishwa kwa uangalifu na matuta yaliyoinuliwa yanatenganisha safu za mimea ikipendekeza kilimo cha kisasa au kilichopangwa vizuri.

Shamba hili lina mimea iliyopandwa kwa safu, ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mabomba ya umwagiliaji yanayopita chini ya mimea na kamba au vikingi vimetumika kusaidia mimea kusimama wima.

Shamba hili lina mimea michanga labda mahindi au mazao mengine yaliyopandwa kwa safu ndefu. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na kuna nyasi kavu au mabaki ya mimea kati ya safu. Mstari mweusi unaonekana kupita kwenye shamba labda ni mfumo wa umwagiliaji au alama ya mpaka.

Shamba hili limetayarishwa vizuri kwa kilimo cha kisasa, likionyesha safu ndefu za udongo mwekundu uliolimwa. Mimea midogo huenda ni mboga au mazao mengine imeweza kuchipuka kwa safu nadhifu upande wa kulia wa shamba. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana ikipita sambamba na safu za mimea ikihakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Pana mfumo wa umwagiliaji wa matone uliopangwa vizuri kwenye udongo wenye matuta ukiwa na mabomba meupe yanayopita kando ya kila tuta. Mabomba hayo yanaonekana kuwa na matone madogo madogo ya kutoa maji kwa mimea iliyopandwa kwenye mistari.

Mfumo wa umwagiliaji inamwagiilia maji mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu shambani. MAji yanatoka kwenye vinyunyizio vinavyorusha matone madogomadogo ya maji hewani na kuunda ukungu unaonyesha mwanga. Mimea inaonekana kuwa na afya na ina majnai mengi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo yakionyesha matumizi wa teknolojia ya umwagiliaji kwa ukuaji wa mazao.